Duka hili linauza nguo. Nguyo hizi zimepangwa vyema katika rafu. Kati ya nguo ambazo zinauzwa mle ndani ni kama shati, koti na suruali.

Wachuuzi wamo sokoni wakiuza matunda. Matunda hizi zinapendeza kwa sana kupitia kwa kuiva kwao. Matunda ambazo zinauzwa mle ndani ni kama ndizi, tikitimaji, nanasi, machungwa na maembe. Mle ndani pia kuna taa ambalo linawaka na linasaidia kusambaza mwangaza.

Soko hili lina wachuuzi wengi ambao wanauza bidhaa za kiasili za kiafrika. Humo ndani pia kuna watalii ambao wamesafiri kutoka nchi mbalimbali za kigeni na wananunua bidhaa hizi kutoka kwa hawa wachuuzi.

Soko hili lina wachuuzi wengi sana ambao wanauza bidhaa tofauti tofauti. Kati ya bidhaa hizo ni kama shanga, shati na kanga. Wateja pia wamo mle ndani wakiulizia bei ya bidhaa hizo.

Chumba hiki cha kifahari kinapendeza kwa sana. Kimepakwa rangi ya kijivu na nyeupe. Mbele ya chumba hiki pia kuna pahala pa kuegesha magari. Vilevile pia kuna miti ambayo yamepandwa mle nje ili kurembesha mazingira hayo. Pia kuna baiskeli mawili ambazo zimewachwa nje.

Watu wamepanga foleni ndani ya duka jumla, wakingojea kuhudumiwa. Mmoja wa wahudumu anatumia kompyuta kuhudumia wateja. Humo ndani ya duka jumla kunauzwa bidhaa kadha wa kadha. Jina la duka jumla hii ni Quickmart.

Hapa ni kiingilio mwa duka jumla ambalo linajulikana kama Carrefour. Humo ndani panaonekana kuwa na wateja ambao wanapanga foleni wakingoja kuhudumiwa. Nje mwa duka jumla hii kuna troli ambazo zimepangwa ili kusaidia wateja kubeba vifaa zao wanapoingia ndani kununua.

Ndani ya duka jumla hii kumejaa bidhaa tofauti tofauti za kuuzwa. Bidhaa hizi zimepangwa kwa rafu na kuwekwa lebo ya bei zao. Wateja pia wamo mle ndani wakikagua bidhaa hizo.